Ni sehemu ya ndani ya duka la nguo, meza kubwa zimetumika kuonyesha mashati mengi ya mtindo yaliyokunjwa kwa uangalifu. Mashati hayo yana rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu na kijani kibichi. Karibu na mashati hayo kuna bango jekundu, likionyesha kuwa kuna punguzo la bei la asilimia arobaini kwa bidhaa fulani.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo nguo zilizopangwa kwa ustadhi kwenye reki. kuna reki kubwa ya nguo zenye angavu ikwemo gauni la manjano lililorembeshwa kwa maua. Nyuma yake kuna nguo zingine za aina mbali mbali.

Ni duka la nguo, na vifaa vya mtindo, likionyesha bidhaa mbalimbali kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kuna mifuko kadhaa ya aina na rangi tofauti. Kwenye kibao cheusi kuna kiatu kimoja cha dhahabu kinachoonekana kuwa cha kuvutia. Upande wa kulia kuna skafu zenye rangi mbalimbali na vitambaa vilivyokunjwa vizuri.

Duka la nguo likiwa limejaa nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye reki na makabati. Inaonekana kuwa duka la kisasa na rejareja. Kuna aina nyingi za nguo zikiwemo magauni, blauzi, na nguo za juu zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Hii inaashiria kuwa duka lina uteuzi mpana wa bidhaa.

Duka au sehemu ya biashara inayouza miwani au vitu vingine vya vito au vifaa. Kuta zina mabango yenye picha za watu, na rafu zimejaa miwani ya aina mbalimbali na saa. Muonekano wa jumla unaashiria duka la kisasa.

Dula la kifahari likiwa limejaa nguo zilizopangwa kwa ustadi kwenye reki ndefu. Kuna aina mbali mbali za nguo kama vile mashati, suruali, na suti, zilizotandikwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Eneo hilo linaonekana kua kubwa na lenye nafasi ya kutosha kwa wateja, likipendekeza kua ni duka la rejareja au jumla. Mwangaza ndani ya duka ni mzuri, ukiangazia bidhaa vizuri na kuongeza mvuto wa jumla.

Ni duka kubwa la kuuza nguo. Kuna nguo mbalimbali, kuna mashati, kuna suruari na pia hizo nguo ziko na rangi tofauti tofauti. Kuna nyekundu, nyeusi na nyeupe. Kuna bango ambalo limeandikwa bei ya nguo hizo.

Kuta zilizojazwa na miwani ya jua na miwani ya kawaida iliyopangwa vizuri kwenye vibati maalum. Inaonekana kama duka la miwani au chumba cha maonyesho cha miwani. Kuna aina mbali mbali za miwani zikiwemo zenye fremu tofauti na rangi mbali mbali.

Ndani ya duka la kisasa la nguo. Kuna rafu na makabati yenye bidhaa mbalimbali Kama fulana zenye picha ya fuvu, nguo nyingine na viatu. Kwenye ukuta wa kulia kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Sakafu inaonekana kuwa ya marumaru nyeusi ya mistari meupe.

Duka kubwa la nguo ,linawezekana kuwa duka la nguo za wanaume na wanawake za kiitaliana hapa Nairobi. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye vibweta zikiwemo suti, koti na mashati . Upande wa kushoto suti zimetumdikwa kwa utaratibu zikiwa na rangi tofauti, upande wa kulia , mashati yamerundikwa kwenye rafu pia yamepangwa vizuri. Duka linaonekana kuwa la kisasa na la kupendeza.

Duka la nguo linaonyesha mavazi mbali mbali yaliyopagwa kwa kuvutia kuna safu defu ya mavazi tofauti yakiwemo suti ,gauni na nguo nyingine za rangi ya mitindo mbali mbali kama vile ya manjano ,nyekundu , blue na zenye michoro. Nguo hizi zimevaliwa na copy mahalum za kuonyeshea nguo ambazo zimesimama zikitoa muonekano kamili wa jinsi nguo hizo zitakaa zikiwa zimevaliwa.

Duka la nguo la safari lenye madirisha makubwa yanayoonyesha nguo ndani, mavazi mbalimbali yakiwemo mashati, suruali na nguo za kike yamepangwa kwenye rafu na stendi balimbali ndani ya duka, kuna mwanga mwingi ndani ya duka unaoangazia bidhaa.

Duka la nguo lililo pangwa vizuri ,kuna nguo zilzo tundikwa kwenye rafu mbili ndefu nyeusi ,rafu ya kushoto ina onekana kuwa na nguo za watu wazima kama vile koti na mashati zikiwa zime pangwa kwa utaratibu ,rafu ya kulia ina nguo za watoto ikiwemo gauni ndogo, suruali na fulana ,nguo zote ime wekwa vizuri kwenye vinara vya nguo, kwenye upande wa kulia wa picha kuna kaunti nyeusi au meza iliyobeba mifuko ya mikono.

Duka la wazi la nguo za mitumba maarufu kama bajukabo au nguo za kamera nchini Kenya. Badala ya duka la kawaida lenye kuta na paa tunashuhudia mpangilio wa bidhaa nje kwenye eneo lenye shughuli nyingi labda soko ,maarufu la jiji kama Gikomba.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali. Sehemu ya mbele inaonyesha safu ndefu ya mashati au nguo zilizokunjwa na kufungwa kwenye vifungashio vya plastiki, zikiwa zimepangwa kwa urefu kwenye rafu upande wa kushoto.

Ndani ya duka la kisasa lenye bidhaa za kisasa na mtindo inaonekana viatu vingi vimewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu upande wa kushoto, huku nguo maridadi zikining'inia na kupangwa kwenye kabati upande wa kulia. Katikati sofa nyeusi zinatoa nafasi ya kukaa.

Duka la nguo na viatu likiwa na rafu zilizo jazwa bidhaa kama viatu, mikoba na nguo zilizo pangwa. Kuna sofa nyeusi ndefu katikati ya duka zikiashiria sehemu ya kupumuzikia au ya wateja kusubiri, Taa za kutosha zinafanya nafasi iwe inaonekana ya kisasa na yakifahari.

Gari dogo la suzuki likiwa limesimama wazi wazi, inaashiria usafiri wa kawaida barani afrika. Na linaweza kuonekana kwa urahisi katika mazingira ya humu nchini. Aina hii ya gari inajulikana sana kwa ufanisi wake wa mafuta na urahisi wake wa kuendesha. Na hivyo kuifanya kuwa chango pendwa kwa wakazi wa mjini na vijijini.

Magari mengi yameegeshwa yakionekana kuwa ni ya kuuza. Kuna watu watatu ambao wanaonekana kwenye eneo hilo, mmoja wao anaonekana akiwa anaonyesha mwanaume mwingine akiwa na mwanamke mwingine wakiwa wanatazama magari labda anawauzia gari ama kuwaonyesha.

Gari ya aina ya Toyota Hilux likiwa limeegeshwa nje linaonekana ni lori la kubebea mizigo lenye milango minne, mandhari ya nyuma ina miti na mimea ikionyesha kuwa linaweza kuwa limeegeshwa eneo la mashambani au nje ya jiji.

Gari ambalo lina rangi ya kijani kibichi. Magurudumu ya gari yana rimu nyeupe na matairi yanayoonekana kuwa katika hali nzuri. Gari hili limeegeshwa kwenye barabara yenye lami na kuna miti na majengo yasiyoeleweka vizuri nyuma yake, yakipendekeza kuwa eneo ni la mji au kitongoji. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, jua likiwaka.

Kuna gari jekundu ambalo linaonekana kuwa ni la zamani ambalo limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Kuna miti mingi inayoonekana ikiwa na majani ya kijani kibichi. Kando kando kunaonekana kuna mimea mingi ambayo imepandwa karibu na eneo hilo.

Magari kadhaa yaliyosimama kwenye ardhi yenye nyasi, labda yakiwa yameegeshwa au baada ya tukio fulani. Gari la kwanza ambalo liko upande wa kushoto wa picha ni jeusi. Gari la pili lililo upande wa kulia ni la rangi ya kijani. Mandhari ya nyuma yana miti na mimea, ikionyesha kua eneo hilo linaeza kua nje ya jiji labda msituni au kwenye hifadhi.

Gari hili ni aina ya suzuki likiwa na rangi nyeupe sana. Limeegeshwa kwenye eneo lenye sakafu ya mawe na nyuma yake kuna ukuta au ua wa matofali. Gari hili lina milango minne na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Gari jeupe la kisasa limewekwa kwenye chumba chenye sakafu inayoakisi labda chumba cha maonyesho ya gari. Muundo wa gari unaonekana kuwa maridadi na wa kifahari. Ukiwa na mistari laini na magurudumu makubwa. Rangi nyeupe inatoa mwonekano safi na wakuvutia.

Kuna gari jeusi linaonekana kama aina ya gari ndogo ya kifamilia. Magari mengine yanaonekana nyuma. Baadhi ya watu wamesimama karibu na magari, huku wengine wakiwa wameketi chini. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na kuna miti inayoonekana nyuma kidogo.

Gari aina ya Volkswagen likiwa na rangi ya buluu iliyofifia. Gari hili linaonekana kuwa la zamani na limeonyesha dalili za kutu na uchakavu. Pia lina bamba la chuma mbele. Limeegeshwa nje kwenye sehemu yenye udongo na inaonekana kuwa na mazingira ya nyuma au karakana kwa nyuma.

Ni eneo la ndani la duka la kuuza magari au kituo cha magari. Magari kadhaa mapya yamepangwa kwa uangalifu kwenye sakafu safi yakiwa tayari kuuzwa. Baadhi ya magari yamepakiwa mbele ya ofisi ndogo za mauzo zenye madawati na viti ambapo wateja na wafanyikazi wanaonekana wakifanya biashara.

Eneo kubwa la maegesho lililojazwa na magari mengi mapya, hasa magari aina ya SUV. Magari haya yamepangwa kwa safu ndefu na yanaonekana kua hayajauzwa. Eneo hili linaonekana kua mahali pa kuhifadhi magari ya kiwanda au bandarini. Rangi mbali mbali za magari zinaonekana na zote zimeelekezwa upande mmoja.

Magari mengi ya kibinfasi yameegeshwa katika eneo lenye nyasi. Kando ya hizo magari, kuna watu ambao wamekusanyika, ambao wanaonekana kufanya shuguli zao ama kwa mkutano fulani. Kuna majani ya kijani kibichi ya miti mbalimbali yanayozunguka eneo hilo.

Subaru ambalo linaonekana kuwa la mfano wa zamani au limerekebishwa kwa matumizi ya barabara zisizo sawa. Kutokana na kibari chake cha juu ya ardhi na magurudumu yanayo onekana kuwa imara. Mazingira ya picha eneo la wazi lenye changarawe na majengo yasiyo kamilika nyuma. Yanaweza kuashiria kuwa gari linauzwa au limepakiwa katika eneo la maonyesho au karakani.

Gari jeusi aina ya MERCEDEEZ BENZ limeegeshwa upande wa kushoto wa barabara iliyotengenezwa. Mazingira yanaashiria eneo la makazi au la kitongoji kukiwa na miti kando ya barabara kwa nyuma. Anga ni safi ikionyesha siku yenye jua.

Ni ndani ya gari la kisasa. Viti vya mbele, yaani kiti cha dereva na kile cha abiria, vimefunikwa kwa ngozi nyeusi au kitambaa cheusi chenye mshono mweupe au kijivu, vikionyesha ubora na usafi. Ndani ya gari inaonekana kuwa na paa la glasi, ambalo linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya gari na kuifanya ionekane pana na angavu.

Kuna magari ya kibinafsi ambayo yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Kuna watu kadhaa ambao wanaonekana wengine wameketi, wengine wamesimama huku, wengine wanaonekana wakizungumza. Kuna mimea na miti mbalimbali na inayoonekana kando kando ya sehemu hiyo, kuna jumba moja ambalo linaonekana kwa umbali.

Magari mengi ya kibinafsi yameegeshwa eneo lenye nyasi ya kijani kibichi. Kuna mimea na miti ambayo inaonekana kando kando ya magari haya. Kuna mtu ambaye anaonekana akitembea huku akiangalia nyuma kwenye magari hayo.

Gari la zamani ambalo linaonekana kuwa katika mchakato wa kukarabatiwa au kurejeshwa. Ni gari aina ya Station Wagon lenye rangi nyekundu. Mbele ya gari, milango yote miwili ya abiria na dereva imeondolewa, na sehemu ya chini inaonekana wazi. Mtu mmoja yuko karibu na gari, akionekana kufanya kazi ya ukarabati. Nyuma ya gari kuna majengo na vitu vingine visivyoonekana.

Kuna magari mengi ya kisasa yaliyopangwa kwenye sakafu ya maonyesho. Mengi yakiwa na rangi zinazong'aa kama vile nyekundu, na chungwa. Idadi kubwa ya watu wengi na pengine wafanyabiashara wanaonekana wakitembea kuzunguka magari na maeneo mengine ya maonyesho. Taa nyingi kutoka juu zinaangazia nafasi hiyo zikionyesha ukubwa na uhai wa tukio hilo.

Gari la abiria limeegeshwa kwenye barabara ya udongo au eneo la inje. Gari hilo lina rangi ya fedha na lina madirisha marefu. Linaonekana kuwa na matairi imara yanayofaa kwa barabara zisizo za lami. Upande wa gari kuna nebo au stika ambayo inaweza kuwakilisha shirika au kampuni fulani.

Mkabidhiano wa funguo za gari unafanyika katika mikono miwili kuashiria maakabidhiano muhimu, labda ya mauzo ya gari jipya au lililotumika. Tukio hili linafanyika mbele ya gari linalong'aa likionyesha wazi mazingira ya biashara ya magari ambayo ni sekta inayostawi sana hapa nchini Kenya ikichangia wakubwa katika uchumi wetu.

Gari la subaru lililopakwa rangi ya kijivu nyeusi likiwa limeegeshwa nje , taa za mbele za gari zimeonekana wazi na zinaashiia muundo wa kisasa. Magurudumu ya gari yanaonekana yakiwa na matairi imara kwa nyuma magari mengine yanaonekana yameegeshwa ikionyesha eneo hili linaweza kuwa maegesho ya magari au uwanja wa kuuza magari.

Dashibodi na usukani wa gari la zamani vinaonekana wazi. Usukani una muundo wa chuma na plastiki nyeusi, ukiwa na alama yake ya kipekee katikati. Vifaa vya kupima kasi na mafuta vimepangwa kwenye dashibodi, ingawa baadhi ya vimefunikwa na usukani. Vifungo na swichi za zamani zinaonekana zikionyesha teknolojia ya magari ya miaka hiyo. Rangi nyeusi na kijivu zinatawala sehemu ya ndani ya gari.

Soko lenye shughuli nyinyi lililoko nje labda katika mji au kitongoji. Vibanda kadhaa vya kuuza bidhaa vinaonekana vikijaa matunda na mboga mbalimbali ikiwemo matunda ya viazi vitamu na ndizi. Barabara iliyoko katikati ina gari cheupe lilokuwa limeegeshwa na watu wakitembea. Nyuma kidogo kuna majengo marefu na nguzo za umeme pamoja na nyaya zinazoonekana zikipita juu.

Rundo la bidhaa mbali mbali za ufundi zikiwemo vikabu vidogo au vyombo vilivyo sokotwa na shanga. Bidhaa hizo zimetengenezwa kwa rangi mbali mbali zikiwemo; bluu, kijani, njano, nyekundu na sambarau, na zinaonekana kupamba kwa shanga ndogo ndogo zenye mngao, baadhi ya bidhaa zinaonekana kuwa vigugu au pangili zinazotengenezwa kwa shanga.

Soko kubwa na lenye shughuli nyingi lilojaa magunia na mirundo ya vitungu nyekundu, vitunguu vimepangwa katika rundo kubwa zikiwa ndani ya mifuko ya nyavu au magunia. Zikienea hadi mbali kuonyesha wingi wa bithaa. Watu kadhaa wanaonekana katikati ya mirundo ya vitunguu. Baadhi wamekaa chini wakionekana wakifanya kazi au kupumuzika.

Marundo ya magunia makubwa yaliyofungwa vizuri yanaonekana kuwa yamejazwa nguo au vitambaa. Magunia haya yamefungwa na kamba nyeusi yakionyesha kuwa yamebanwa kwa nguvu ili kuchukuwa nafasi ndogo na kurahisisha usafirishaji. Kila gunia inaonekana kuwa zito.

Soko kuu la wazi lenye vibanda vingi, vinavyouza bidhaa mbalimbali bidhaa hizo zinaonekana kuwa ni za ufundi. Nguo, mapambo na vitu vingine vya kuwakumbusha zikiwa zimetangazwa chini au kwenye meza ndogo. Wafanyabiashara na wanunuzi wanaoweza kuonekana wakizunguka katikati ya vibanda hivi. Nyuma ya soko kuna majengo marefu ya mijini yakionyesha kuwa soko hili liko katika eneo la jiji la mji.

Eneo la kibiashara lenye shuguli nyingi linafanana na soko au kituo cha biashara jijini Nairobi. Kuna maduka madogo au vibanda vinavyouza bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji vilivyowekwa kwenye chupa. Kuna vyombo vingi vya kuifadhi maji kama vile ndoo, madumu ya plastiki ya rangi ya njano na makopa mengine. Watu kadhaa wanaonekana wakishiriki katika shughuli zao za kibiashara au kupita.

Kuna soko la shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbali mbali zikiwemo matunda na mboga. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye meza au vibanda vidogo. Rangi mbali mbali za bidhaa na mavazi ya watu linalifanya soko linaonekana hai.

Kibanda cha kuuzia matunda kikiwa kimejaa ndizi za aina mbalimbali. Kuna ndizi zilizoiva na za rangi ya njano zikiwa zimetundikwa juu na pia kuna ndizi za kijani kibichi ambazo bado hazijaiva, zikiwa zimepangwa kwa wingi. Chini ya ndizi hizo kuna mirundo ya nyanya nyekundu ikionyesha utofauti wa bidhaa zinazouzwa. Hali hii inaonyesha biashara ya mazao ambapo bidhaa za kilimo huuzwa moja kwa moja kwa wateja.

Rundo kubwa la viatu hasa makuvazi zilizorundikwa juu ya meza. Hivi vina rangi nyingi tofauti ikiwemo zambarau, nyekundu, njano na kahawia na vinaonekana vikiuzwa. Kulingana na wingi wa mpangilio inaonekana kama duka la jumla au soko la wazi ambapo viatu vya bei nafuu huuzwa.

Ni soko la viatu vilivyotumika, vinavyoonekana kuuzwa kwa jumla au reja reja. Viatu hivyo vimepangwa chini au kwenye meza zikionyesha aina na staili tofauti vikiwemo vya kiume na vya kike ,pamoja na viatu vya watoto. Hali hii inaashiria biashara ya bidhaa za mitumba ambazo ni maarufu katika masoko mengi nchini Kenya .

Vitunguu vingi vinaonekana vikiwa vimefungwa kwenye mifuko ya nyavu. Vitunguu hivi vyekundu vimejengwa kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji. Mmoja wa wafanyikazi anapakia mifuko ndani ya lori kubwa la kijani. Mifuko mingine imerundikwa chini ikionyesha mavuno mengi. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kibiashara ya mazao.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi lenye aina mbali za matunda yaliyo pangwa kwa ajili ya kuuza. kuna chungu cha matunda ikiwemo maembe, ndimu na matunda nyingine yanayo onekana kung'aa na safi. Nyuma yao matunda mengine kama vile ndizi yameninginizwa juu yakionyesha wingi wa bidhaa. Watu kadhaa wanaonekana sokoni baadhi yao wakiwa wauzaji wakihudumia wateja na wengine wakiwa wateja.

Ni soko lenye mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za plastiki na baadhi ya vyombo vya chuma vinavyouzwa sokoni. Bidhaa hizi zimepangwa kwa namna inayovutia wateja zikionyesha rangi mbalimbali na ukubwa wa tofauti. Kuna chungu cha sufuria za chuma zilizopangwa vizuri zikionekana kua mpya na tayari kwa matumizi. Kuna wingi wa bidhaa za plastiki ikiwemo vikombe, sahani, chupa za maji na vyombo vingine vya jikoni.

Ni sehemu ya soko la wazi yenye bidhaa mbalimbali za kilimo hasa ndizi. Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zilizosimama wima ndani ya ndoo mbili au mapipa mawili meupe. Hizi zinaonekana kuwa ndizi za kupika zikiwa bado zimeungana kwenye mikunga mikubwa. Uzito wa wingi na ndizi unaonyesha kuwa zimepangwa kwa ajili ya kuuza au kusafirisha.

Soko hili linaonyesha wingi wa bidhaa za ufundi wa mikono, likiashiria kuwa linaweza kuwa soko la Maasai hapa Kenya. Mapambo mbali mbali na nguo zilizotengenezwa kwa shanga zenye rangi za kupendeza na vifaa vingi, yamekwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza nyeupe na nguo za njano zinang'aa. Uwepo wa rangi nyingi unasisitiza ubunifu na utajiri wa utamaduni wa wenyeji.

Kiasi kikubwa cha viatu vilivyopangwa au kutundikwa katika kile kinachoonekana kuwa soko la wazi, duka la kuuza bidhaa za mitumba . Upande wa kushoto kuna mkusanyiko wa viatu vya rangi ya kijani kimbichi na jano , baadhi ya vinavyoonekana kama viatu vya mchezo .

Soko la mazao mapya au duka la mboga mboga, kuna matunda na mboga nyingi zilizopangwa vizuri kwenye vibanda. Migomba ya ndizi limetundikwa juu huku matunda mengine kama tufa, machungwa na mboga mbalimbali zimepangwa chini. Wafanya biashara na wateja wanaonekana wakifanya biashara zao. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi na bidhaa nyingi zinaonekana safi na zenye rangi za kuvutia.

Ni soko la wazi. Chini kuna barabara chafu iliyojaa takataka na uchafu. Kwenye panda zote za barabara kuna mirundo mikubwa ya kabichi ikionyesha kuwa hii ni bidhaa kuu inayouzwa hapa. Kuna wengi wakiwa wamesimama au wakitembea katikati ya mirundo ya kabichi wakionekana kuwa wauzaji au wanunuzi.

Ni soko la wazi ambalo linauza vitu mbalimbali. Kuna matunda mengi kama vile maembe, ndimu na mananasi. Watu wanaonekana wakiangalia baadhi wakinunua wengine wakiwa ni wauzaji. Kuna akina mama wanaonekana wameketi wanangojea wateja.

Soko au banda la mboga likiwa limejaa aina mbalimbali za mazao mapya, zimepangwa vizuri kwa vikundi kulingana na aina na rangi na kuna mandhari yenye rangi nyingi na kuvutia. Kwa chini kushoto kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizoiva, juu yake kuna vitunguu vyekundu vilivyopangwa kwa umaridadi. Kuna rundo la mboga la kijani kibichi.

Eneo la nje ambalo linaonekana kuwa soko la nje au eneo la biashara. Kushoto Kwa picha kuna rundo kubwa la mabomba meusi ya plastiki yaliyopangwa juu ya kila moja yakionekana kuwa mapipa ya maji au Matanki ya kuhifadhi kitu fulani. Nyuma ya mabomba haya kuna tanki kubwa jeusi la maji. Upande wa kulia kuna watu wengi na vibanda vya biashara.

Hii ni soko la ndizi. Ndizi hizi kuwa bado hazijapifuka kabisa, zikiwa na rangi ya kijani kibichi na baadhi zikiwa na mchirizi ya kahawia. Nyuma yake kuna rundo lingine kubwa la ndizi zilizoiva zenye rangi ya njano. Kuna watu amabo wanaonekana ni wateja, na wengine ni wauzaji.

Banda cha kuuza matunda barabarani au sokoni. Kibanda hiki kimetengenezwa kwa muundo rahisi labda wa mbao na mbati na kinaonekana kuwa na paa la muda lililotoka kivuli. Ndani ya kibanda kuna uteuzi mkubwa wa matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa kuvutia. Kuna ndizi nyingi zilizotundikwa juu zikiwa zimeiva na tayari kuliwa. Chini yake kuna mirundo ya matunda mengi kama vile machungwa, tufaa na mananasi yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye meza au vifurushi.

Ni soko lenye shughuli nyingi, watu wengi wamekusanyika wakinunua na kuuza bidhaa. Bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga zimepangwa chini kwa ajili ya wateja. Baadhi ya wafanyabiashara wamekaa chini. Mmoja wa watu wanaonekana wamevalia nguo za mvua kuashiria hali ya hewa yenye matope au mvua.

Mayai yaliyopangwa kwa umaridadi kwenye rafu katika soko au duka. Mayai yamewekwa kwenye trei zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, kijani, buluu na njano na kutengeneza mpangilio wa kuvutia. Trei hizo zimewekwa juu ya rafu kadhaa zikiunda safu za mayai yanayoonekana vizuri. Aina hii ya mpangilio inaweza kuwa inatumika kuvutia wateja au kuonyesha bidhaa kwa njia ya kipekee.

Ni soko la wazi la kuuza matunda mbalimbali kama vile machungwa na ndizi. Watu wengi wanaonekana wakitembea huku wengine wakiwa wanunuzi wengine wakiwa wauzaji. Soko hili linaonekana kuwa ni la eneo kubwa sana.

Ni duka au banda lililojaa kazi za sanaa na uchoraji. Kuta zimefunikwa na picha zenye rangi mbalimbali na mandhari tofauti. Nyingine zikionyesha sanaa ya kiafrika. Chini kuna rundo la picha zilizopakwa kwenye turubai zikiwa tayari kuuzwa.

Ni soko la wazi, mwanamke ameketi kwenye kiti na anaonekana akifanya kazi na shanga au vitu vingine. Amezungukwa na aina mbalimbali za bidhaa ikiwemo mikufu, bangili na labda ata mikanda iliyopambwa. Bidhaa izi zimepambwa kwa rangi na zimeonyeshwa kwa wateja wanaopita. Mandhari inaonekana kuwa na shughuli nyingi ikionyesha mazingira ya kawaida ya soko.

Ni soko la wazi la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, viazi vitamu, ndizi na kabiji. Wananunuzi wanaonekana wakinunua huku wafanyabiashara pia wao wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Ni soko la wazi ambapo bidhaa zimewekwa kwenye meza au chini zikienea kwa umbali mrefu. Kuna nguo nyingi za rangi mbalimbali, vitambaa na bidhaa za sanaa za mikono zikiuzwa. Baadhi ya nguo zimetundikwa huku zingine zikiwa zimewekwa kwenye marundo. Watu wengi wanaonekana wakitembea kati ya vibanda, baadhi wakiangalia bidhaa, wengine wakifanya biashara.

Soko la wazi la vibanda vingi vinavyouzwa bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo, viatu na kazi za mikono. Upande wa kulia nguo zenye rangi nyingi na mapambo zimetundikwa na kuonyeshwa. Chini yake kuna viatu na sandali zilizopangwa kwa ajili ya wauzaji. Upande wa kushoto kuna vibanda vingine vinavyouza bidhaa mbalimbali kama vile vito au kazi za sanaa za ndani. Watu wanatembea kati ya vibanda wakitazama na labda kununua bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi na msongamano wa watu inafanana kama soko la Gikomba. Kuna umati mkubwa wa watu ukitembea kati ya viwanda vya wauzaji. Vibanda vimejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo zilizotundikwa na vitu vingine vya kuuzia. Mazingira yanaonekana kuwa ya kelele na yenye shughuli nyingi kama ilivyo kawaida katika masoko ya wazi.

Ni soko lenye shughuli nyingi, Kuna mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali zinazouzwa, katika sehemu ya mbele kuna tray za mayai zilizopangwa kwa rundo, nyuma yao aina mbalimbali za matunda na mboga zinaonekana ikiwemo ndizi zinazong'inia juu.

Ni soko la wazi la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nguo za mitumba. Kuna nguo ambazo zimerundikwa chini na watu wanaonekana wakiwa wanaangalia wengine wakiwa ni wanunuzi na wengine ni wenye biashara.

Ni soko la wazi la kuuza viatu. Kuna viatu aina mbalimbali ambavyo vimemwagwa juu ya meza ya mbao ambayo ikona chandarua ya buluu. Viatu vya watoto, vya watu wakubwa pia vinaonekana vikiwa kwa wingi. Kuna mtu ambaye ameketi anaonekana kuwa ni mwanabiashara akiongojea wateja.

Duka au kibanda cha kuuza bidhaa mbalimbali labda kwenye soko la wazi. Kibanda kimeezekwa kwa bati na kina nguzo za mbao zinazoshikilia. Ndani ya kibanda kuna bidhaa nyingi zilizoning'inizwa na kupangwa vizuri. Bidhaa hizi ni pamoja na shanga za rangi tofauti, mikufu, bangili na vitu vingine. Eneo hili linaonekana kuwa mahali pa biashara ndogo ndogo labda linaashiria utamaduni au sanaa ya eneo husika.

Eneo la nje huenda ni soko au sehemu la kukusanyia bidhaa lilojaa chungu nyingi za chuma, sufuria na vyombo mbalimbali vya kupikia. Vingi vya vitu hivi vinaonekana kuwa vimetengenezwa upya kutokana na vifaa vilivyotumika au ni vya zamani na vimetumika. Nyuma kuna miundo fulani labda vibanda vya soko au nyumba na mtu anaonekana katikati ya vitu hivyo.

Soko la mboga na matunda lililojaa bidhaa mbalimbali. Kuna chungu vya vitunguu vilivyosimishwa, ndizi, matango, viazi vitamu na mboga nyingine za kijani kibichi. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye masanduku ya mbao, vikapu na kreti za plastiki zikionyesha mpangilio wa kawaida wa soko. Rangi za kijani kibichi, nyekundu na njano za mboga na matunda zinatoa picha yenye mvuto inayoonyesha uhai.

Nafasi iliyojaa bidhaa za ufundi wa mikono inajionyesha ikiashiria soko lenye shughuli nyingi au duka maalum la sanaa. Sehemu kubwa ya eneo hili imejaa vitu vingi vilivyotengenezwa kwa ustadi vikiwemo sanamu ndogo, vinyago na mapambo mengine yote yakionyesha kazi ya mikono yenye ujuzi.

Soko la bidhaa za ufundi wa mikono na zawadi za kitamaduni tunaona vitu vingi vikiwa vimepangwa kwa uangalifu ikiwemo mikoba iliyofumwa au iliyotengeneza kwa ngozi yenye muundo wa kipekee tuna sanamu ya twiga na vinyago vingine vya wanyama au watu ambavyo kwa kawaida huuzwa kama zawadi.

Soko la wazi au eneo la wazi la kuuza bidhaa. Kuna watu kadhaa kwenye picha, wengine wakiangalia bidhaa zilizopangwa kwenye meza au vibanda. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa mimea ya kijani kibichi kama vile saladi. Juu ya soko kuna dari nyeusi labda ya hema inayotoa kivuli. Eneo linaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Duka la rekodi za mziki linonekana kuwa la zamani au la mavuno. Limejaa rekodi za santuri zilizopangwa kwenye rafu na kwenye masanduku. Kuta zimefunikwa na picha za wasanii mabango, na sanaa inayohusiana na mziki. Katikati ya picha kuna grammafoni ya samani yeye king'ora, kikubwa, cha dhahabu.

Duka kubwa la viatu vya aina mbalimbali vikiwemo viatu vya wanaume na wanawake vinavyoonekana vikiuzwa. Baadhi ya viatu vimepangwa kwenye rafu za ukuta wakati vingine viko chini kwenye jukwaa maalum, vikiwezekana kwa wateja kuviona na kuvijaribu kirahisi. Ukuta wa duka una rangi ya zambarau.

Soko la wazi la sanaa na ufundi, kuna vibanda vingi vilivyopangwa vikionyeshe bidhaa mbalimbali kama vile picha, michoro, nguo na labda sanamu au vitu . Michoro mingi inaonekana kuonyesha mandhari ya kiafrika, wanyama na tamaduni. Bidhaa zimepangwa kwa njia ya kuvutia.

Kundi la vikapu vingi vidogo vilivyosokotwa, vinaonekana katika rangi mbalimbali. Baadhi vina michiriza au ruwaza zenye kuvutia huku vingine vikiwa na rangi moja tulivu. Utengenezaji wake unaonekana kuwa makini na wa mikono pengine kwa kutumia nyuzi za asili. Vikapu hivi vinaweza kutumika kwa malengo mbalimbali.

Huu ni muonekano wa ndani wa jengo labda jengo ya makazi ya ofisi ikionyesha muundo wa pachio ya ndani au kisima cha mwanga, sakafu mbali mbali zina weza kuonekana zikiwa na madirisha na milango inayo elekea kwenye eneo la kati ,kila ghorofa ina muundo unao fanana ikitoa hisia ya utaratibu na usawa.

Nyumba za makazi zinazojengwa ambazo zimepangwa kwa ajili ya kuishi. Hizi ni nyumba zenye tabaka nyingi, zikiwa na urefu wa ghorofa kadhaa. Baadhi ya nyumba hizi zimekwisha kamilika na zinaonekana kuwa tayari kwa wakaazi, huku zingine zikiwa bado zinaendelea kujengwa. Mradi huu unajulikana kama The Alma , unatekelezwa na kampuni ya Cytonn na upo Ruaka, Kenya.

Majengo marefu mawili yanaonekana. Majengo haya yamejengwa kwa mtindo wa kisasa yakiwa na kioo na chuma. Chini ya majengo kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Hii ni taswira ya mazingira ya mijini.

Jiko la kisasa lenye muundo wa hali ya juu kabati za jiko ni za rangi kijivu giza zikilingana na sehemu za juu za meza. Kuna sinki mbili zilizo unganishwa kwenye meza na kando yake kuna jiko la kupika la kisasa. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia chumbani. Jiko linaonekana kuwa jipya na halijatumika.

Hili jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana kuwa jengo la makazi au ofisi likisimama Kati ya mandhari ya jiji, muundo wake rahisi lakini imara unaonyesha usanifu wa kisasa na rangi yake ya kijivu inalingana anga yenye mawingu. Mbele ya jengo kuna uzio wa mabati unaozunguka eneo lenye mimea au nyasi zilizokauka kuashiria labda eneo la ujenzi au shamba dogo.

Nyumba hii inaonekana inaweza kuwa inauzwa. Ina muundo wa ghorofa moja au mbili ikiwa na paa la kisasa na imejengwa kwa matofali au mawe. Imezungukwa na ukuta wa mawe unaoashiria usalama na faragha. Kuna anga la mawingu juu na chini yake kuna eneo lililopandwa nyasi au alki tupu mbele ya ukuta.

Nyumba ndogo ya kisasa iliyozungukwa na bustani nzuri. Nyumba ina kuta za rangi ya kijivu zilizojengwa kwa mawe au matofari na madirisha yenye fremu nyeupe. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye nyasi fupi na ua wa kijani kibichi uliopunguzwa kwa umaridadi. Milango ni nyeupe. Mandhari ya nyumba inaonekana kuwa tulivu na ya kuvutia.

Jengo refu la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa jengo la kisasa la makaazi. Ukiangaliwa kutoka chini jengo hili linaonekana kuelekea juu likionyesha ukubwa na urefu wake. Ni jengo la ghorofa linaweza kuwa la vyumba vya makaazi au ofisi . Muundo wake unaonyesha kuwa limeundwa kwa ajili ya matumizi ya watu wengi.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi. Lina rangi ya kijivu na njano. Chini ya jengo kuna bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya samawati, na sehemu iliyotunzwa vizuri yenye mimea. Jengo lina madirisha makubwa na zenye kioo.

Jengo la ghorofa nyingi, likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa, lenyewe linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa. Chini ya jengo, kuna miti mirefu yenye majani mabichi yanaonyesha ukuaji ikificha sehemu ya chini ya jengo. Pa kuna ua mrefu wa chuma, au uzio wa aina fulani mbele ya miti hiyo, pengine kwa ajili ya usalama.

Hii ni taswira ya nyumba ya ghorofa mbili yenye muundo wa kisasa na wa kuvutia. Inaonekana kuwa ni nyumba ya familia. Rangi za nje zimeunganishwa vizuri zikipa nyumba mwonekano maridadi. Madirisha makubwa yaliyopangiliwa vizuri yanaonyesha mwanga wa kutosha ndani. Pia kuna eneo la kuegesha magari lenye geti ambalo linaweza kuwa linapatikana ndani ya ua.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa. Nyumba hiyo inaonekana kuwa katika hali nzuri na sehemu nzuri na ina sehemu iliyofunikwa kwa ajili ya kuegesha magari na gari moja jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa. Upande wa kushoto kuna ujenzi unaendelea nyuma ya 'nyumba jambo linalo weza kuashiria eneo jipya la makazi au upanuzi wa nyumba hiyo.

Mbele ya nyumba kuna nyasi fupi safi iliyopangwa vizuri ikiwa miti michache mirefu iliyotawanyika kuzunguka eneo hilo ikitoa kivuli na kuongeza uzuri wa asili. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya amani yakiashiria kuwa ni eneo la makazi ya juu au eneo la kifahari.

Lango la chuma lililopakwa rangi nyeusi likiwa na waya wa mwiba uliopigiliwa juu ya kando ya sehemu ya kushoto ya lango. Lango linaonekana kuwa la kuingililia mahali Fulani. Juu ya lango upande wa kulia kuna bango jeupe lenye maandishi yaliyochapishwa Kwa herufi nyeusi, baadhi ya maandishi yanaonekana kuwa namba ya simu.

Rangi za jengo zinaonekana kuwa nyeupe na kijani kibichi zikipa muonekano safi na wa ujenzi wake unaashiria kuwa umepangwa vizuri na unaweza kuwa ulikusudiwa kwa matumizi ya kudumu. Pengine kama jumba la vyumba vya kupangisha au kuuzwa katika soko la mali isiyohamishika.

Numba ya kisasa imejengwa kwa mtindo wa kuvutia na ragi zilizovutia macho. Sehemu ya mbele ya jengo hii ina madirisha makubwa na mlango wa kuingilia unaonekana wazi. Ukuta wa nje unachanganya matofali ya mawe na plasta ilyopakwa rangi nyepesi na kuipa nyumba muonekano wa kipekee.

Duka kubwa la kuonyesha maonyesho ya matunda ya mananasi. Mananasi mengi yamepangwa kwa uangalifu kwenye sehemu ya kuuzia iliyo wazi au kwenye kabati ya glasi. Baadhi ya mananasi yanaonekana yakiwa yameiva na tayari kuliwa, huku mengine yakiwa majani ya kijani kibichi. Kuna pia ishara au bango lenye maandishi likioonyesha kuwa mananasi yamekatwa na yametayarishwa kwa ajili ya kula au pengine tayari kwa sikukuu au karamu.

Kuna watu kadhaa wakiwa kwenye foleni kwenye kaunti ya malipo au eneo la huduma kwa wateja. Baadhi ya watu wanaonekana wakiwa na mikokoteni ya ununuzi. Rafu za bidhaa zinaonekana kwa upande zikiwa na bidhaa mbali mbali kama vile spices , zikiwa zimeandikwa kwenye ishara.

Mazingira ya ndani ya jengo inaonekana kuwa ni mlango wa kuingia kwenye duka kubwa au maduka makubwa. Kuna ishara ya mlango wa kuingia inayoelekeza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya jengo na kuna vibanda vidogo au sehemu za biashara. Labda kibanda kingine cha huduma au bidhaa kuashiria shughuli za kibiashara. Sakafu inaonekana kuwa safi na yenye kung'aa.

Leni mbili ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Rafu za kushoto zinaonekana kuwa na bidhaa za usafi kama vile sabuni za kufulia na vifaa vingine vya kusafishia ,pamoja na baadhi ya vyakula vilivyofunganishwa.

Duka kubwa la kifahari lime jaa vinywaji mbali mbali. Kuna chupa za aina tofauti za soda, jwesi na vinywaji vingine baridi, zikiwa zime pangwa vizuri kwenye rafu. Rangi mbali mbali za chupa zina lebo zina vutia macho . Eneo la duka linaonekana kuwa safi na lime pangwa vizuri. Bidhaa zingine za chakula au vitafuno zinaweza kuonekana kwa umbali kwenye rafu za chini.

Hili ni duka kubwa la kisasa. Mbele ya picha rafu ndefu zimejazwa na bidhaa za kiowevu zenye rangi ya machungwa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kutoa mwonekano safi kuvutia macho. Hizi zinaweza kuwa sabuni za kuoga, losheni za mwili au sabuni za maji zikiashiria sehemu ya bidhaa za safi wa kibinafsi.

Duka kubwa la vyakula yenye bidhaa nyingi. Mikate mingi imapangwa vizuri kwenye rafu ikiwa tayari kuuzwa. Kuna sehemu ya bidhaa za maziwa na matunda. Duka hilo lina taa zinazoning'inia zikitoa mwangaza mzuri kwa ujumla picha inaonyesha duka la kisasa la vyakula lililojaa bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa lililojazwa na bidhaa mbali mbali za vyakula dukani. Kuna nafaka, maziwa na bidhaa nyingine nyingi zilizopangwa vizuri. Bidhaa nyingi zimefungwa kwenye vifungashio vya plastiki zikionyesha usasa. Rafu hizo zina rangi nyeusi zikifanya bidhaa zionekane vizuri. Hii ni taswira ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi za kuchagua.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani. Bidhaa nyingi za umeme ya chapa ya LG zimepangwa kwa mpangilio mzuri tayari kwa wateja kuziona na kununua. Tunaweza kuona mashine za kufua nguo zikiwemo zile zenye mfumo wa turbo wash zikiwa zimepangwa mbele kabisa. Karibu na mashine hizo za kufua kuna mashine ya kuosha vyombo yenye rangi ya fedha, ikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana kwa ajili ya usafi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, inaonekana kama duka la viatu au sehemu ya duka kubwa inayouza viatu. Katikati ya picha kuna rafu ndefu ya rangi nyeupe, yenye viatu mbalimbali vilivyopangwa kwa safu. Viatu hivi vinaonekana kuwa vya aina tofauti, kuanzia viatu vya kawaida hadi viatu vya mchezo na viatu vya mtindo.

Ni Duka kubwa la kuuza bidhaa mbali mbali. Kuna baiskeli ambazo zinaonekana kuwa nizawatoto wadogo kuna viti vya plastiki ambavyo vimewekanishwa vikiwa vya rangi ya bluu na kijani kibichi

Duka kubwa linaonyesha rundo la karatasi za choo za chapa zilizopangwa kwa ustadi kwenye meza nyekundu iliyoandikwa promo ikionyesha kuwa kuna offer maalum. Nyuma ya rundo hilo rafu zimejaa bidhaa nyingine mbalimbali za dukani.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa kwenye duka kubwa au duka la jumla. Upande wa kulia wa picha kuna rafu nyingine zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji kama vile soda za chupa mbalimbali. Rangi za chupa za vinywaji zinaonekana mvuto kwenye rafu. Upande wa kushoto wa rafu zinaonekana kuwa na maji ya chupa na vinywaji vingine baridi vilivyopangwa vizuri.

Duka kubwa linaonekana kama duka la Quickmart Kileleshwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za kufulia, bidhaa za usafi wa kibinafsi, na labda bidhaa zingine za nyumbani. Njia kati ya rafu inaonekana kuwa safi na wazi. Mwangaza ndani ya duka unaonekana kuwa mzuri.